Daktari wa meno akiwa anatoa huduma za matibabu kwa Mgonjwa wa kiume alie keti katika kiti, akiwa amefungua kinywa na kuonesha jino analotaka kubadilishiwa, kutoka katika mengi ambayo daktari ameya shika.

Madaktari wawili wa meno, wa kike na wa kiume, wakiwa wanatoa matibabu kwa mgonjwa aliyelala juu ya kitanda, akiwa amepanua kichwa. Daktari wa kiume akimchoma sindano na daktari wa kike akiwa anampa msaada wa kummulikia.

Daktari wa meno aliyevaa koti la rangi jeupe, akiwa ameshikilia meno ya bandia na kifaa kinachotumika kusafisha meno hayo, akiwa anayachunguza.

Daktari wa meno aliyevaa koti la rangi ya bluu akiwa anatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa aliyelala juu ya kitanda, akiwa amepanua kinywa na daktari akimmulika kufanya ukaguzi.

Madaktari wa meno wa kike na wa kiume, wakiwa wanatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa aliyelala juu ya kitanda, akiwa amepanua kinywa, akichomwa sindano.

Mama pamoja na mtoto wenye tabasamu usoni, waliovaa fulana za rangi nyeupe wakiwa wanafanya usafi wa kinywa kwa kutumia mswaki wenye dawa ya meno ili kusafisha.

Madaktari wawili wa meno, wakiwa wanatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa aliyelala juu ya kitanda na kupanua mdomo, Mmoja akiwa anafanya ukaguzi na mwingine akiwa anasaidia kumulika.

Vijana wawili ambao wanafanya uchafuzi wa mazingira kwa kutupa takataka au makopo ya maji pamoja na soda kutoka katika gari na kuweka katika sehemu ambayo sio sahihi.

Mazingira hatarishi yaliyo na maji machafu yanayotembea kwa kasi kubwa, akionekana mdada aliyedumbukia na kupatiwa msaada wa kuvutwa na kijana aliyesimama pembezoni kwenye kibaraza.

Mbaba akiwa ameketi nje ya jengo la hospitali, akiwa anafanyiwa vipimo mbalimbali kama vile kupimwa joto kwa kutumia kipima joto, akimulikwa kichwani pamoja na kifaa kinachotumika kupima presha.

Mazingira ya jengo la hospitali, nje kukikwa na watu mbalimbali walioketi katika viti; wengine wakiwa wamesimama, wauguzi ambao hupokea wagonjwa kutoka katika gari la wagonjwa lililowaleta sehemu hiyo.

Daktari wa kike aliyevaa koti refu la rangi nyeupe akiwa anaangalia hali ya mtoto aliyeko tumboni kwa mama mjamzito aliyelala juu ya kitanda kupitia katika skrini ya kompyuta iliyopo pembeni.

Vijana wawili wa kike mmoja aliyevaa mavazi ya bluu na mwingine akivaa koti na jeupe na suruali ya kijani ambao ni mavazi yanayotumika kwa wafanyakazi wa hospitali wanaotoa matibabu kwa wagonjwa.

Muuguzi akiwa anamuangalia mtoto aliyeko ndani ya chumba kidogo kilichotengenezwa maalum kwa plastiki, kikiwa na matobo ambayo hutumika kupitisha hewa safi kwa mtoto huyo.

Mama akiwa ameketi katika kiti akimpakata mtoto alievalishwa kofia na kufunikwa shuka asipatwe na baridi, akiwa anapatiwa elimu ya malezi bora ya mtoto kutoka kwa mama mtu mzima alieshika kitabu.

Sehemu maalumu ya duka la dawa ambalo lina kabati lililotengenezwa kwa chuma pamoja na vioo, likiwa na bidhaa mbalimbali pamoja na dawa kwa ajili ya matibabu; zimehifadhiwa sehemu hiyo.

Dawa za asili zilizotengenezwa kwa kutumia miti shamba, kama vile: magome ya miti, mizizi, majani, ambayo yametengenezwa vizuri na kuhifadhiwa katika makopo ya plastiki, ikitumika kutibu magonjwa mbalimbali.

Dawa mbalimbali za asili ikiwa ni pamoja na majani mabichi ya miti, ikiwa katika kikombe kilichopo juu ya meza, pamoja na vichupa vyenye ungaunga na sehemu ya kutwangia majani hayo.

Mmea uliostawi vizuri na kutoa majani ya kijani ambayo hutumika kama dawa ya asili katika kutibu magonjwa mbalimbali pale inapoandaliwa kwa kuchemshwa au kwa kupaka.

Magome ya miti, mizizi pamoja na majani, vikiwa vimehifadhiwa katika mabakuri ya rangi nyeusi, ambavyo hutumika kama dawa ya asili, kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali.

Dawa ya asili iliyoko katika mfumo wa kimiminika, ikiwa katika chupa ambapo imetengenezwa kwa kutumia vitunguu pamoja na malimao.